Duka la mavazi li naonyesha Money Gueens waliovaa nguo za kiangazi kama tisheti na kaptura. Pamoja na kofiya kubwa za jua. Rafu zimepangwa kwa viyatu, kofiya na bidhaa nyingine za nitindo. Mandhari ya duka hili ni safi yenye taa za adari na mpangiliowa kisasa. Unoonyesha wateja kuchagu bidhaa kwa urahisi.

Duka kubwa la nguo limepangwa kwa mpangilio mzuri, likiwa na mannequin walio vaa mavazi mbalimbali ya wanaume. Rafu na wima za nguo zimejaa mashati, suruali na fulana zilizoandaliwa kwa ajili ya wateja kuchangua kwa urahisi. Sakafu ni safi na dari inataa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha kuonyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Duka la nguo limepangwa vitambaa vya rangi mbali mbali, zikiwemo suruali, blauzi na magauni yalioning'inizwa kwenye wima za chuma. Mandhari hii ni nadhifu yenye mwangaza wa kutosha na pazia za rangi upande wa kulia. Likiashiria chumba cha kupima mavazi, mazingira ya navutia kwa wateje wanao tafuta mavazi ya kisasa.

Duka la kuuza nguo, viatu na mikoba. Baadhi mbalimbali zimepangwa kwa wingi kwenye wavu wa ukutani na ndani ya maboksi ya vioo. Ikijuimusiha nguo za wanawake na viatu aina tofautitofauti na mikoba za kike. Kuna mabango yanaonyesha kuwa malipo yanayokubaliwa kupitia kwa mfumo wa kidijitali kama Easypay.

Sehemu ya duka la mavasi ya kisasa lenye maandishi MRP juu ya mlango, ndani ya duka kuna nguo mbali mbali zilizopangwa kwa utaratifu zikiwemo mashati suarili na mavasi ya mtindindo.

Duka la nguo limepangwa kwa mpangilio mzuri likiwa na nguo mbalimbali kama mashati, suruali na viatu vilivyowekwa kwenye chumba. Sakafu ina vigae vya rangi ya udongo na dari nyeupe yenye taa zinazotoa mwangaza wa kutosha. Mabango mekundu yenye maandishi yanaelekeza wateja kwenye sehemu tofauti kama nguo za watoto na nguo za watu wazima.

Gari jeupe na gari jeusi yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Huenda katika uwanja katika uwanja wa wazi au sehemu ya tukio. Gari la mbele ni la rangi nyeusi aina ya Hatchback ,lenye vioo vya gari na magurudumu yenye mapambo ya kisasa. Mandhari inaonyesha mazingira ya kitalii au mapumziko.

Mwanamke anaketi ndani ya gari jipya akitazama na kugusa sehemu ya gari, huku mwanaume anamsaidia akiwa nje ya gari akitazama kwa tabasamu. Mandhari inaonyesha mazingira ya duka la magari au maonyesho ya magari, ambapo mteja anakaguwa vipengele vya gari kabla ya kufanya uamuzi wa ununuzi.

Gari jeupe la abiria aina ya matatu limeegeshwa karibu na jengo la kisasa lenye paa la mviringo. Jengo lina muundo wa kipekee wa usanifu na linaonekana kuwa sehemu ya taasisi au tukio cha kisasa. Gari lina alama ya usafiri wa shule au shirika na mazingira ni safi na yenye kivuli.

Gari jeusi la abiria aina ya Honda limeegeshwa katika eneo la maegesho lenye lami ya vitalu. Muundo wa gari hii ni wa kisasa lenye taa nadhifu za mbele na nembo ya Honda katikati ya grill . Nambari ya usajili inaonekana mbele, na nyuma kuna mjengo wenye paa la kisasa kuashiria eneo la kibiashara au kituo cha huduma.

Gari aina ya Toyota Landcruizer limeegeshwa pembeni ya barabara ya lami. Likiwa na tairi ya akiba nyuma, raki ya juu ya kubebea mizigo na namba ya usajili ya KEC. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na tayari kwa safari ndefu au matumizi ya maeneo ya mashambani au milima.

Trela maalum ya kubeba magari inaonekana ikiwa imeegeshwa karibu na jengo la kiwanda. Ina sehemu mbili za kupakia magari kwa ngazi tofauti na muundo wake ni wa chuma imara yenye matairi manne makubwa. Trela hii hutumika kusafirisha magari mapya au yaliyoharibika kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Malori maalum ya kubeba magari yanaonekana yakiwa yamebeba magari mbalimbali, yakiwemo ya rangi nyeupe, kijani na fedha. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi katika madaraja ya juu na ya chini ya trela kubwa, tayari kwa usafirishaji. Mandhari ya nyuma yanaonekana kama mji na anga ya buluu yenye mawingu nyeupe.

Gari la kijani aina ya Land Rover ya zamani, linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili halina paa na lina sehemu ya mizigo nyuma. Limevalishwa namba ya usajili ya KEB 974 na linaonekana kuwa katika hali mzuri ya matumizi.

Gari jeupe la kifahari aina ya SUV limegeeshwa ndani ya jumba la muonekano ya magari. Sakafu ni safi, na gari ina taa nyingi zinazoangaza vizuri, kuashiria mazingira ya kibiashara ya kisasa kama showroom ya magari mapya. Gari linaonekana kuwa katika hali bora na tayari kwa kuuza.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki limesimama kwenye eneo lenye nyasi na mawe. Namba ya usajili ni KDH 960J na linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na vioo vya tinted na magurudumu ya kawaida.

Sehemu ya gari ya ndani, sehemu ya viti ya abiria ya nyuma ambavyo vimefungwa vizuri kwa vitambaa vya rangi ya kijivu na nyeusi. Vinaonekana kuwa katika hali nzuri na safi. Kiti cha kati kina sehemu ya mkono arm rest iliyoshushwa chini. Ambayo inaweza kuwa na sehemu ya chini ya kiti cha tatu kilichoinuliwa. Dirisha ni kubwa pembeni inaonyesha kuwa mandhari ya kijani nje.

Gari nyeupe yenye muundo wa kisasa inaonekana kuwa Volkwagen Tiguan kutokana na nembo ya muundo wake. LImeegeshwa barabarani au kwenye maegesho na majengo yanaonekana nyuma yake yakionyesha kuwa iko katika eneo la mji au viungani mwa mji nchini.

Sehemu ya ndani ya gari aina ya sau ama saloon ikiwa na milango wazi upande wa kulia viti vya mbele na nyuma vina onekana vikiwa na mipangilio safi na ya kutosha kutoka kwa abiria, viti vimefunikwa kwa ngozi na kitambaa nyeusi na kuna sunroof inayoruhusu mwanga mwingi kuingia ndani ya gari.

Gari aina ya SUV nyeusi labda Nissan Patrol au gari lingine la kifahari la ukubwa sawa likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Sakafu ni ya vigae vyeupe vilivyong'aa na kuna madirisha makubwa yanayoakisi mwanga wa nje. Gari lina rimu ya fedha zinazong'aa na paa za kubeba mizigo.

Matatu ya kampuni ya Progressive Credits inayotoa mkopo kwa haraka na kwa masharti rahisi. Gari hili ni aina ya Toyota Hiace, yenye nambari ya usajili KDA 650E . Limepakwa maandishia na nembo ya kampuni hiyo, pamoja na maeleze ya jinsi ya kuomba mkopo kwa kutuma ujumbe mfupi kwa SMS 23083 .

Gari la kifahari la zamani limeegeshwa kwenye barabara ya mawe likiwa na mwonekano wa kipekee wa chuma chenye kung'aa na matairi yenye rimu za mbao. Kando yake kuna sanduku dogo la kahawia.

Gari jeupe na lingine jeusi yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi likiwa na watu waliokusanyika pembeni yake. Baadhi ya watu wamesimama huku wengine wamekaa au kujiegemeza kwenye magari wakionekana wakizungumza au kupumzika. Mtoto mdogo ameketi chini karibu na watu wazima.

Pick up aina ya Toyota Hilux yenye rangi ya kijani iliyokolea imeegeshwa kwenye nyasi ndefu ikiwa na miti mirefu nyuma yake ina rimu zinazong'aa na paa la kubebea mizigo ikionyesha utayari wa kusafiri za vijijini nchini.

Gari la kifahari la rangi ya fedha Limeegeshwa kwenye uwanja wa manyasi likiwa na madirisha yenye vioo vya kiza magari mengine pia yanaoneka na ukiwa yameegeshwa Kwenye mstari nyuma yake . Mandhari ya nyuma Una miti mirefu ya kijani anga safi ina mwanga wa jua unao angazia eneo hilo.

Soko la ndani linaonyesha watu wakinunua na kuuza matunda na mboga, mboga kama vile parachichi, limau na vitunguu. Mazingira ni ya shughuli nyingi na meza za mbao zimetumika kuweka bidhaa. Wanabiashara na wateja wamevaa mavazi ya kawaida na shughuli zinaendelea katika mpangilio wa kawaida wa soko la jamii.

Soko la kienyeji linaonyesha matunda na mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kama vile ndizi, nyanya, karoti, mahindi, viazi na maembe. Wauzaji na wateja wanaonekana wakifanya shughuli zao ndani ya mazingira ya kawaida ya soko la jamii.

Mlango wa kuingilia katika soko jipya la Kenyatta, unaonyesha watu wakiingia na kutoka sokoni, wengine wakiuza bidhaa zao karibu na gate . Kuna vibanda vya kuuza matunda na bidhaa nyingine, huku baadhi ya watu wakipumzika au kusubiri wateja. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida katika soko la jamii mjini.

Majengo mawili ya mbao yaliyofunikwa kwa mabati yanaonekana kama maduka. Yamejawa na bidhaa nyingi zenye rangi. Vikuku, shanga na mapambo mengi yanayotundikwa na kuonyeshwa, yakionyesha duka la zawadi au sanaa za mkono. Anga la buluu na mawingu meupe yanaonekana juu.

Sehemu ya soko imejaa bidhaa za sanaa na utamaduni kama vikapu vya mkono, mikufu ya shanga, vinyago, vitambaa vya mapambo na michoro ya kienyeji. Bidhaa zimepangwa ukutani na mezani kwa urembo na mchuuzi anasimama karibu akihudumia wateja.

Wauzaji wamepanga bidhaa zao za sanaa ya mikono ardhini. Ikiwa ni pamoja na sanamu za wanyama, mapambo ya mbao, na vinyago vya kitamaduni. Kila bidhaa imewekwa kwa uangalifu, juu ya mikeka au karatasi. Na wateja huonekana wakichagua kwa makini. Mandhari ya eneo hii ni ya wazi, ikionyesha mazingira ya soko la wazi lenye shughuli nyingi.

Rundo kubwa la soksi za mitumba za rangi na miundo tofauti imepangwa juu ya chuma cha wavu sokoni. Soksi hizo zimewekwa kwa wingi ili kuvutia wateja na zinaonekana kuwa za matumizi ya wanaume, wanawake na watoto. Eneo linazunguka linaonyesha mazingira ya soko la awazi lenye shughuli za kuuza nguo.

Soko la wazi limejaa kazi za sanaa kama michoro ya rangi, vinyago , vitambaa vya kitamaduni na mapambo ya mikono . Bidhaa zimepangwa ukutani na chini kwa kuvutia wateja . Wauzaji wameketi chini ya miti ya vibanda rahisi . Na mazingira ya asili yamezunguka eneo hilo. Mandhari inaonyesha biashara , kazi za mikono au utamaduni wa Afrika.

Soko la ndani lenye wauzaji na wanunuzi wa bidhaa mbalimbali kama nyanya, viazi, vitunguu, karoti na mboga nyingine. Mazao yamepangwa kwenye kreti na meza huku watu wakifanya shughuli za biashara. Jengo lina paa la bati na nguzo nyingi zinazosaidia paa hilo. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku.

Wamama wamepanga matunda mbalimbali kama vile nyanya ,mapera, maembe, limau na parachichi kwa mpangilio mzuri sokoni. Wameketi kwenye viti vidogo au chini wakiuza bidhaa zao kwa wateja wanaopita. Mazingira yanaonyesha shughuli hai ya biashara ya matunda katika soko la wazi la kijamii.

Soko ya barabarani katika mtaa wa jiji ambapo wauzaji wamepanga matunda na mboga kando ya barabara. Kuna mahema na vibanda vilivyotengenezwa kwa plastiki na turubai vinatumika kufunika bidhaa zao. Bidhaa kama vile machungwa, pilipili, nyanya na tikitimaji zinazonekana katika mapipa ya kikapu na plasitki.

Watu kadhaa wanachagua nguo kutoka kwenye marundo makubwa ya mitumba zilizoanikwa ardhini kwenye soko la vazi. Baadhi yao wameinama wakichambua nguo kwa makini huku wengine wamesimama wakichambua au kushika bidhaa walizopenda. Nguo hizi zina rangi tofauti tofauti zikionyesha wingi wa aina na chaguo kwa wanunuzi.

Pamba la matunda kimepambwa kwa ndizi zilizoninginizwa juu ya meza ilio kaaa machungwa. Maembe, mapera, nanasi na matunda mengine. Mazingira yanaonyesha soko la mita lenye mazingira ya kawaida na shughuli za kila siku za biashara.

Soko la wazi linaonyesha WA awake wakiuza na kununua mboga mbalimbali kama nyanya, viazi, ndizi, vitunguu na matunda. Bidhaa zimepangwa ardini kwenye magunia na plastiki. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiasha na maisha ya kawaida katika jamii

Meza ya soko imejaa bidhaa za mikono kama vyombo vya udongo, sanamu ndogo za mapambo na vinyago vyenye rangi mbalimbali. Watu wachache wameketi karibu na bidhaa hizo wengine wakitembea kati ya vibanda vingine vilivyofungiwa kwa turubai za kijani na beige .

Meza imejaa bangili za kitamaduni zenye rangi na miundo mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Watu wawili wameketi karibu na bidhaa hizo. Mmoja akiwa anashikilia bangili na mwingine amevaa fulana ya blue yenye nembo ya Superman . Bangili hizo zimetengenezwa kwa vitambaa vya Kiafrika, ikionyesha ubunifu na utamaduni wa eneo hilo.

Meza ya soko imejaa mapambo ya kienyeji kama mkufu pangili na vikuku vilivyo tengenezwa kwa shanga za rangi tafauti, bidhaa hizo zimepangwa kwa wingi na kwa mfuto wa macho huku gari jeupe likionekana nje ya kipanda. Mazingira yanaonyesha biashara ya bidhaa za mikono.

Banda la sokoni limejaa matunda na mboga mboga safi zilizopangwa kwenye vikapu na ndoo za plastiki. Kuna nyanya, vitunguu, ndizi, karoti, pilipili hoho na majani ya mboga miongoni mwa mingine. Mwanga wa taa hutoa mwangaza wa kutosha kuonyesha bidhaa zote vizuri.

Soko lenye shughuli ambapo watu wengi wanauza na kununua matunda na mboga. Kuna mazao kama tikiti maji na maparachichi mabonga yanayopagwa kwa wingi dhidi ya wachuuzi wengi wamekaa chini na kupiga magoti katika bidhaa zao.

Jengo la rangi ya manjano lenye paka wa waridi limejengwa kwa umbo la mstati na lina madirisha mengi ya mviringo wa mraba uliofungwa kwa grill za chuma. Jengo linaonekana kuwa jipya na limejengwa katika eneo lenye ukuta wa umeme, na nyasi fupi, upande mmoja.

Jengo lenye gorofa kadhaa lenye rangi ya kahawia limezungukwa na kuta refu likiwa chini la anga lenye mawingu meupe. Lango kubwa la chuma linafunga njia ya kuingia likionyesha eneo la makaazi. Mbele ya lango, sehemu ya lami linaonekana wazi ikipendekeza eneo la maegesho au barabara.

Jengo la gorofa limejengwa kwa matofali ya saruji likiwa na madirisha ya mabati enye gril za usalama. Nyaya za umeme zinapita karibu na jengo na sahani ya satellite imefungwa upande wa ukuta.

Korido nyembamba enye sakafu ya mbao imezungukwa na rafu za kisasa zenye mwangaza wa ndani dirisha refu lipo mwisho wa korido likitoa mwanga wa asili, mazingira ni safi na enye mpangilio mzuri wa kifahara.

Majengo marefu ambayo bado yanakamilishwa yakiwa katika hatua za ujenzi. Huenda katika eneo la mijini nchini. Kila jengo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kujengwa kwa matofali ya saruji na baadhi ya madirisha yamefungwa.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa katika mjini nchini Kenya. Kwenye sehemu ya juu ya jengo hilo kuna bango kubwa lenye maandishi to let ikionyesha nafasi za ofisi. Vyumba vya kulala viwili na studio zinazopangishwa. Namba za simu za mawasiliano pia zimeandikwa wazi kwa ajili ya wale wanaopenda kupanga.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiwa na madirisha na ma balcony yenye imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, rangi kuu ya jengo ni nyeupe, na kijivu, huku vipande vya rangi ya majano zikiongeza mvuto wa muundo, anga ni ya blue yenye mawingu nyepesi na miti ya kijani inayozunguka eneo ya nchi ya jengo.

Majengo ya ghorofa yana madirisha mingi ya green za chuma mengine yakiwa yamefunguliwa ukuta wa rangi wa krimu unameremeta kwa mwanga wa jua, na sehemu ya chini inaonyesha njia ya kupitia au wandani.

Sehemu ya duka kubwa inaonyesha eneo la bidhaa za watoto hasa sehemu ya vitu vya kuchezea pamoja na kadi za usalama zilizoandaliwa kwenye rafu. Kuna freezer za bidhaa za baridi upande wa mbele na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri kwa ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Sehemu ya duka imepangwa kwa vifaa vya mazoezi kama mashini za kukimbia, baiskeli za mazoezi na vifaa vingine vya mazoezi ya mwili. Vifaa vimewekwa juu ya zulia ya kijani linaiga mandhari ya uwanja. Pembeni kuna rafu zilizoja bidhaa mbalimbali za michezo na usafi wa mwili kutoka kwa chapa tofauti.

Duka kubwa yenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna alama zinazoashiria sehemu za bread and cakes , grains and dairy . Mwangaza mzuri unajaza nafasi hiyo na kuna wateja wachache wakinunua.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya duka kubwa au supermarket , wakiwa kwenye sehemu ya bidhaa ya plastiki. Wanaangalia na kuchagua vyombo vya kuhifadhia chukula kama vile container , vyombo vya bakuli na plastiki. Rafu zimepangwa vizuri na kadhaa tofauti vyenye rangi kubwa mbalimbali.

Rafu za duka la rejareja zimpang2aa kwa wa kuvutia zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kulia Kuna chupa za kupikia zilizopangawa safu sawa huku upande wa kushoto zikiwa bidhaa nyingine kama sabuni au bidhaa za kusafishia.

Ndani ya duka la rejareja sakafu ni safi imefunikwa kwa vigae vya rangi vya mwanga. Kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali huku mabango ya matangazo ya bei yakiwa yamesafishwa katika juu ikiwa na rangi ya manjano na nyekundu. Wateja kadhaa wanaonekana na kufanya ununuzi.